Mtu aliyevaa shati la buluu na kofia anainama kwenye mchanga wa pwani kana kwamba anachukua kitu. Bahari iko mbele yake ikiwa na mashua mbili zinazozunguka mbali kidogo. Anga limefunikwa na mawingu likitoa mwangaza hafifu wa asubuhi.

Mtumbwi wa mbao uliochakaa umeegeshwa kwenye mchanga umefungwa kwa kamba kwenye nguzo mbili za mbao zilizowekwa pembeni. Muundo wake mwembamba na mviringo unaelekea mbele kwa ukali na kurudi nyuma kwa usawa ukionyesha matumizi ya kitamaduni katika usafiri wa pwani.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na kipande kikubwa cha mti kilichosafirishwa na maji, kikiwa kimelala kwenye mchanga. Baharini kuna watu kadhaa wanaoelea na kuogelea, huku mmoja akiwa juu akielea mbali kidogo. Mawimbi madogo yanagonga kwa utulivu.

Gari yenye rangi angavu, buluu na nyekundu limeegeshwa kituo cha mafuta. Mbele kuna nembo kubwa ya FC Barcelona, ikionyesha mapenzi ya mpira wa miguu. Mtu mmoja anaonekana akijaza mafuta. Nyuma kuna jengo lenye madirisha mengi na miti michache.

Ndege yenye maandishi ya, Jambojet.com imesimama kwenye uwanja wa ndege karibu na gari ndogo la mizigo. Wafanyikazi wa ardhini wamevaa vesti za kung'aa wakishugulika karibu na ngazi za kupandia. Abiria mmoja anapanda ndani kupitia ngazi ya chuma.

Meli kubwa ya mizigo iitwayo Quarter Zaar inasafiri baharini ikiwa imebeba makontena mengi ya rangi nyekundu na buluu yaliyo pangwa kwa safu. Maji yanavurugika nyuma ya meli kutokana mwendo wake wa kasi.

Tangazo hili la, Prophetic Experience, lililoandaliwa na Family Church. Linaonyesha tukio la kiroho, lenye uzito na mvuto wa maono ya kinabii. Likiwa na mazungumzo, kutoka kwa wachungaji.

Mzunguko wenye sanamu katikati umezunguka na mifuko ya mchanga ya buluu na changarawe nyeupe. Magari kadhaa ikiwemo basi na gari ndogo inapita pembeni huku matangazo ikionyesha maneno kwa maandishi.

Ndege ndogo ya abiria, yenye rangi nyekundu na nyeupe, upande wa mkia na sehemu ya nyuma, imesimama kwenye uwanja wa ndege. Mandhari inaonyesha miti yenye majani mazito na kijani kibichi, ikitoa taswira ya mazingira ya asili karibu na uwanja huo.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa la makuti limezingirwa na mandhari ya kijani kibichi likiwa na miti ya minazi imesimama kwa maridadi. Chini ina matao yaliyopangwa kwa mstari huku sehemu ya juu ikiwa na baraza zenye nguzo za mbao.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari kama mabasi, magari madogo, na vani yakipita kwenye makutano. Jengo jeupe lenye minazi mirefu linasimama kwa upekee likionekana kuwa msikiti kutokana na usanifu wake wa Kiislamu. Watu wanakusanyika kando ya barabara. Saa ya mtaa imesimama juu ya nguzo.

Mandhari hii ya nje inaeleza maisha ya kijijini kwa uzuri wa asili na urahisi wa kila siku. Watu watatu wamesimama chini ya mti mkubwa, wakizungukwa na vifaa mbalimbali kama matairi, ndoo ya buluu na kiti cha kuegemea.

Barabara yenye shughuli nyingi imezungukwa na majengo ya ghorofa yaliopakwa rangi nyeupe na vipambo vya buluu. Sakafu ya chini ina maduka mbalimbali baadhi ikiwa na mabango yanayoonyesha huduma kama vitabu na vifaa vya shule.

Sahani za rangi tofauti zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya mbao ndani ya duka la vifaa vya jikoni. Kuna sahani nyeupe zilizopangwa kwa safu, bakuli za kijani zenye michoro ya majani, bakuli nyeusi zenye umbo la kina na sahani zenye mapambo ya waridi.

Mandhari ya madhabahu au jumba la ibada na Kihindi. Lililopambwa kwa ustadi wa hali ya juu. Sanamu mbalimbali za miungu na waheshimiwa wamewekwa ndani ya fremu, zilizo na michoro ya kipekee. Kila upande ukiwa na rangi, na mavazi ya kitamaduni.

Mawe ya asili yenye uso mbovu na mashimo madogo, imeundwa kwa namna ya kipekee ikifunikwa na majani ya kijani na mizabibu inayoning'inia kutoka juu. Mchanganyiko wa miamba mikavu na uota wa kijani unasisitiza uzuri wa mazingira ya asili.

Ukumbi mpana wenye dari refu na kuta nyeupe umejaa mwangaza. Nguzo na miundo ya upinde huongeza mvuto wa usanifu wa ndani. Kuta zimepambwa kwa fremu kadhaa, zikionyesha kuwa huenda ni sehemu ya ibada au mkutano rasmi.

Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo hili. Mabango ya Posta na Posta Pay inatufahamisha kwamba hii ni sehemu ya huduma za mawasiliano na fedha huku ubao wa, Spirit of Huduma, ukieleza maadili yao.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya msikiti wakiwa wameketi juu ya zulia ya kijani lenye michoro ya dhahabu. Nguzo nyeupe zenye mapambo ya manjano zinashikilia dari huku madirisha na milango vikiwa nyuma yao wengine wamevaa mavazi ya kitamaduni. Mandhari hii inaonyesha mshikamano na imani ya pamoja katika mazingira ya heshima na ibada

Ndege kubwa ya mizigo imeegeshwa kwenye uwanja ikipakiwa kwa kutumia jukwaa la kuinua iliyofanywa kwa wavu mwekundu. Wafanyakazi waliovaa vesti za usalama wamesimama karibu na ngazi.

Jengo la mawe lenye milango miwili ya mviringo limejengwa kwa vifaa vya zamani likiwa na paa la duara lililofunikwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Mlango mmoja umefunguliwa ukionyesha giza la ndani.

Bango limewekwa ukutani likiwa na fremu ya mbao na maandishi ya kumbukumbu. Katikati kuna mchoro wa njiwa mweupe, ishara ya amani au roho mtakatifu. Mandhari ni ya utulivu na ya heshima.

Mashine kubwa ya viwandani imefungwa kwa usalama juu ya trela ya ghorofa ikiwa tayari kwa kusafirishwa kutoka bandari ya usafirishaji. Container nyingi zimepangwa kwa urefu nyuma na mizigo zinatawala anga, zikionyesha mazingira ya shughuli kubwa ya kimataifa.

Majengo meupe yenye mapaa mekundu, yanatazama bahari kutoka nyuma ya miti ya minazi. Huku mipangilio ya mwavuli ya buluu ikitanda juu ya mchanga mweupe. Mabaki ya majani ya bahari yameenea bila mpangilio, yakiongeza hali ya asili na ukweli wa pwani.

Mnazi mrefu wenye shina jembamba umeinuka juu, matawi yake makubwa ya kijani yakining'inia kwa uzuri. Nazi mbili zimejishikilia kwenye tawi moja zikiwa tayari kwa kuvunwa. Chini ya mti kuna mwamba wenye majani madogo na kijani kibichi ukitokana na njia ndogo ya mawe.

Pwani yenye mchanga mweupe imejipanga sambamba na majengo ya kifahari. Baadhi yakiwa na mabwawa ya kuogelea, na bustani za kijani. Maji ya bahari yanatoa mvuto wa asili, na utulivu wa mazingira. Barabara zinapita katikati ya majengo, zikihusisha makazi na biashara.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe anatembea kwenye njia nyembamba iliyozungukwa na kuta mbili, moja ikiwa na rangi ya kijani na nyeupe anashika fimbo akielekea kwenye jengo lenye dirisha ndogo na la chuma chini yake.

Barabara yenye msongamano wa magari madogo na tuktuk zenye rangi angavu. Watu wanavuka na kutembea kando ya barabara, huku maduka na vibanda vya biashara vikionekana pembeni. Mandhari inaonyesha uhai wa jiji, na harakati za kila siku za wakazi wake.

Majengo ya aina mbalimbali yamejipanga kwa wingi katika mandhari ya jiji. Baadhi ni ya gℎorofa nyingi yakitumika kwa makazi, huku mengine yakiwa ya biashara au ofisi. Muundo wa usanifu unatofautiana, kuna majengo ya zamani yaliyochakaa na mengine mpya yenye mavuto ya kisasa.

Katika mtaa mwembamba wa jiji lenye shughuli za kawaida, majengo ya zamani yenye mapambo ya usanifu wa kipekee yamesimama kwa ukaribu, ikionyesha historia na maisha ya kila siku. Magari yameegeshwa upande mmoja, huku tuktuk pamoja ikipita taratibu katikati ya barabara.

Watu kadhaa wamesimama karibu na gari nyeusi yenye buti wazi, ikiwa imejaa mabegi ya safari. Pembeni kuna bango kubwa yenye maandishi, Deep Africa Summit 2023, karibu, na picha ya dunia ikilenga Afrika, likionyesha kuwa tukio hili ni la kimataifa, likionyesha muktadha wa bara.

Majahazi mawili makubwa ya abiria na magari yameelea juu ya maji yakiwa sambamba, huku moja likiwa mbele kidogo. Yamepambwa kwa rangi ya buluu na nyeupe, na kila moja ina madaraja kadhaa pamoja na njia za kupandisha na kushusha magari.

Mzungumzaji amesimama kwenye mipari yenye kipasa sauti akitoa hotuba mbele ya hadhira. Bendera imewekwa upande wa kushoto na mandhari ya nyuma ina muundo wa rangi ya nyekundu na nyeupe. Tukio linaonekana rasmi likihusisha maswala ya kitaifa kuhusu utamaduni na urithi wa taifa.

Hii ni picha ya maisha ya kila siku katika jiji la pwani. Watu wengi wakielekea kupanda kivuko. Wengine wakiwa tayari ndani ya magari yaliyopakiwa. Kivuko kimeegeshwa bandarini huku anga la buluu safi, lenye mawingu machache likiangaza tukio hilo.

Mchoro wa ukutani umejaa rangi angavu na maumbo yakuvutia ikionyesha tukio la kihistoria au la kiroho. Mtu mmoja anapanda farasi mweusi akiwa na silaha huku mwengine akisimama na fimbo mkononi, nyuma yao kuna ngombe, mbwa ma miti yenye majani mingi.

Ufukwe wa mchanga wenye mashua tatu za mbao zilizolala juu ya ardhi. Mashua hizo zinaonekana kuwa za zamani na zimekaa kidogo. Nyuma yao, kuna uoto mnene wa kijani ukiwemo miti na vichaka.

Mbele kuna uzio. Nyuma kuna vibanda viwili vyenye paa la makuti lililofumwa kwa umbo la koni likionyesha usanifu wa kienyeji. Katikati kuna mti mkubwa unaotoa kivuli huku majengo ya nyuma yakiwa na paa za bati na kuta zilizopakwa rangi.

Ndege iko kwenye njia ya kurukia ikielekezwa na mfanyakazi wa ardhini aliyevaa koti la usalama. Tukio hili linaonaekana kuwa la kipekee, huenda ni safari ya kuanza ndege, kustaafu kwa ndege au mafanikio makubwa ya shirika la ndege.

Jengo la kanisa linang'aa kwa rangi za kustarehesha, njano nyepesi, na kijanikibichi likiwa limepambwa kwa mipira ya rangi angavu kwenye nguzo za lango kuu, paa la kijani na maandishi ya, African Inland Church yanajitokeza wazi.

Mtu anakimbia kando ya ufukwe akiacha nyayo kwenye mchanga mweupe uliochanganyika na muani. Bahari Iko tulivu, mawimbi madogo yakigonga ukingo kwa upole. Mbali kidogo, watu wachache wanaonekana wakitembea au wakisimama.

Watu kadhaa wapo juu ya mashua baharini wakiwa kivuli dhidi ya maji na anga, mbali mili inaonekana kwenye upeo. Anga ilina mawingu machache na hali ni tulivu.

Majini meli tatu kubwa zinatembea taratibu huku mashua kubwa zenye watu wawili ikielea upande wa kushoto. Nyuma yao majengo marefu na viwanda vinaonyesha shughuli za jiji la bandari. Anga ni safi na mawingu safi yanapamba upeo wa macho.

Watu kadhaa wamesimama kwenye ufuo wa mchanga karibu na mashua ya mbao yenye tanga na bendera kadhaa juu ya mlingoti. Mashua imeegeshwa karibu na maji tulivu ikiwa na kivuli juu yake. Baadhi ya watu wanashughulika karibu na mashua, huenda wakijiandaa kwa safari au wakipakua mzigo.

Jengo la zamani lenye rangi ya buluu hafifu na nyeupe, lina milango mitatu mikubwa ya mviringo ambapo wa katikati unaelekea ndani kwenye sehemu yenye giza, mlango wa kushoto una dirisha na mtu ameketi kwenye kizingiti chake.

Picha linaonyesha daraja refu ikivuja juu ya mwili mkubwa wa maji, huenda ni mto au ziwa. Kutoka juu, pande zote kuna misitu minene ya kijani kibichi. Daraja linaonekana kuwa barabara kuu yenye njia kadhaa za magari.

Jengo lipo kando ya barabara. Watu wachache wamesimama karibu, na nguzo ya umeme yenye nyayo iko mbele. Nyuma kuna mti wa mnazi, na anga lina mawingu.

Msikiti mkubwa umezungukwa na minara miwili mirefu na ukuta wa nje umechorwa kwa rangi nyeupe na manjano na milango pamoja na madirisha yana miundo ya matao nje yenye mapambo ya vigae, uwanja wa kati una kisima kidogo cha maji na juu ya mlango mkuu kuna maandishi ya kiarabu.

Jengo lina mlango wa kuingilia uliopangwa na nguzo mbili zilizoshikilia paa ndogo juu ya lango. Juu ya mlango kuna msalaba mweupe na maandishi ya buluu yanayosema, Shilo Celebration Churches. Ukuta wa jengo ni wa kahawia. Pembeni ya mlango kuna kibao kidogo.

Kundi kubwa la waumini limekusanyika kwa ibada ya pamoja. Wamesimama kwa mstari wakielekea upande mmoja kwa umoja na utulivu. Vazi la kitamaduni na kofia za ibada zinang'aa, zikionyesha heshima na mshikamano wa kiroho.

Mshabiki amepakwa rangi ya kijani na nyeupe mwilini. Maandishi ya, GOR MAHIA DIE HARD FAN SINCE 1968 yamechorwa kifuani huku miguu ikiwa na maneno, KOGALO. Watu waliomzunguka wamevalia mavazi ya kijani.

Kundi la watu limesimama ndani ya mahakama, wamevaa mavazi rasmi ya kisheria meusi yanayoashiria kuwa ni mawakili au majaji. Benchi la mbao limejaa nyaraka, vipaza sauti, na kompyuta.

Meza za mbao zimetandikwa vizuri chini ya paa la makuti zikiwa na viti vya mbao vilivyopangwa kwa utaratibu, nje ya eneo la kula mitende mirefu la majani ya kijani inazunguka ukingo wa bahari. Mandhari hii inasisitiza uzuri wa kula nje katika mazingira ya pwani.

Fukwe yenye mchanga mweupe, mawimbi madogo yanayogonga puani, majani ya baharini yametapakaa, na minazi imesimama pembeni. Anga lina mawingu mepesi likitoa mwanga hafifu.

Majengo ya kisasa yakichomoza mbele ya bahari tulivu yakiwa yamefunikwa na mwanga wa alasiri. Mchanganyiko wa utulivu na maendeleo unaweza kuwa msingi wa kampeni ya chapa au simulizi ya mabadiliko ya maisha.

Jengo lenye milango ya mviringo limejengwa kwa mawe magumu yaliyopauka na kuonyeshwa historia. Milango miwili imefunguliwa ikiwa na fremu za kijani. Sakafu imefunikwa kwa mbao huku mikeka ikitandazwa kwa matumizi ya ndani au mapumziko.

Muundo wa mawe umejengwa ndani ya mwamba ukiwa na mlango wa mviringo unaoelekea kwenye eneo dogo lenye ngazi za mawe na matofali. Ndani ya mlango kuna miti cheupe cha plastiki kilichowekwa pembeni. Ukuta wa nje umefunikwa na mimea inayoota kwa asili.

Mandhari ya kuvutia ya pwani lenye mvuto wa kiasili kati ya vichaka na miti ya kijani jengo la paa la makuti limejichimbua juu ya mwamba unaotazama bahari lenye mawimbi yanayopiga kwa utulivu.

Kwenye kioo cha kompyuta kuna ukurasa wa mtandaoni unaonyesha fomu ya maombi ya kuunganishwa na huduma mpya. Sehemu za kujaza jina la mwombaji, nambari ya kitambulisho, mji wa kazi, nambari ya simu na nambari ya pili. Juu ya ukurasa kuna menu .

Feri mbili zimeegeshwa bandarini. Watu wengi wanapanda na kushuka wakiwa na baiskeli, pikipiki na mizigo mbalimbali. Mandhari ya nyuma inaonyesha maji ya bahari, meli nyingine na majengo ya jiji, pamoja na mitambo ya bandari.

Mashua mbili zinatiririka juu maji tulivu karibu na ufukwe wa mchanga, mawimbi madogo yanagonga ukingo kwa upole yakitoa sauti ya utilivu. Mashua ya kushoto ina maandishi upande wake ingawa si rahisi kusoma.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe imeenea mbele, mawimbi madogo yakigonga taratibu ukingo wa bahari. Anga limefunikwa na mawingu mepesi, likitoa mwangaza hafifu wa asubuhi au jioni. Watu wachache wanatembea kando ya ufukwe.

Njia ya udongo inapita katikati ya nyumba za kijijini. Mtu mmoja anatembea taratibu akifuatilia njia hiyo iliyozungukwa kwa nyasi na miti na minazi. Mandhari hii inaonyesha maisha ya kijijini.

Kutoka kwenye jukwaa lenye kivuli cha paa la makuti, watu wameketi wakifrahia manthari ya bahari, mitende inazunguka eneo hilo ikiongeza hali ya kitropiki, ufukwe wa mchanga mweupe una miavuli ya makuti iliyopangwa kwa mpangilio.

Mtu ameketi akiwa amevaa mavazi ya buluu akishikilia karatasi kadhaa mikononi mwake. Amevalia bangili mkononi. Mandhari hii inaonyesha hali ya utulivu huenda ni katika ofisi ya serikali au kituo cha huduma.

Mandhari hii ya pwani ni ya kuvutia sana. Mawimbi yanapiga mchanga kwa utulivu huku jua liking'aa juu ya uso wa maji likitoa mwanga wa dhahabu unaometameta juu ya mchanga mwenye unyevunyevu. Mashua moja iko mbali kidogo, ukielea kwa amani baharini.

Bango jeusi lenye maandishi meupe lina someka, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint ikiwa imefungwa kwa ukuta wa nje wenye waya juu yake, nyuma ya ukuta kuna jengo lenye paa la buluu.

Ni bahari, meli kubwa ya kitalii imeelea kwa utulivu ikionekana toka nyuma mtu aliyevaa koti la rangi ya chungwa na barakoa anaiangalia kwa makini kutoka chombo kidogo kilicho karibu mawimbi madogo yanacheza juu ya maji yakionyesha mwendo wa vyombo vya baharini.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kuvutia linaonekana likiwa na mnara mrefu mweupe uliofungwa na kibango cha dhahabu juu. Linaonekana kua hekalu au nyumba ya ibada likiwa na nguzo za mviringo na mapambo ya kisanii yanayoonyesha ustadi wa usanifu.

Ufukweni wa kuvutia unaonekana ukiwa na mandhari ya kitropiki. Mbele kuna nguzo ya zege yenye taa ya mviringo juu yake ikizungukwa na mimea yenye majani mapana na mitende. Nyuma ya kijani kibichi kuna kibanda chenye paa la makuti.

Mandhari ya ufukwe wa bahari wenye miti mirefu ya minazi na majani mabichi yanayochangamka. Nyuma kuna mawimbi madogo, huku anga likiwa na mawingu mepesi na vipande vya anga ya buluu vikionekana. Mbele kuna uzio mweupe wa mbao na miundo ya paa za makuti.

Mandhari ya kitropiki ya nje yenye mchanga mbele na mimea mingi ya kijani nyuma. Kuna mwamba mkubwa uliofunikwa na majani na miti midogo. Njia ya kupita inaonekana ikipita katikati ya kijani kibichi. Sehemu ya mchanga ina nguzo nyeupe zilizounganishwa kwa kamba.

Majengo ya mji yamejaa mbele yakichanganya ghorofa fupi na ndefu. Nyuma kuna meupe yenye paa za buluu na miti michache iliyopangwa kati. Mbali kidogo upande wa kushoto moshi unapaa kutoka eneo la viwanda.

Mawimbi madogo yanagonga ufuo wa mchanga mweupe ikisambaza majani ya baharini yaliyotapakaa kwa vipande. Nyuma kuna bahari tulivu iking'aa chini ya mwanga wa asili. Mandhari inaonyesha utulivu wa pwani, uzuri wa asili na mabadiriko ya bahari yanavyoadhiri mazingira ya ufukweni.

Sanamu tatu zimepambwa kwa mavazi ya kifahari na vito vya dhamani zikiwa zimewekwa kwenye madhabahu yenye mapambo ya dhahabu na fedha. Mandhari ya nyuma ina michoro ya kipekee, alama za kidini na taa zinazoning'inia juu. Maua yamepangwa kwa ustadi yakiongeza uzuri wa ibada.

Lango limejengwa kwa ukuta kwa mawe meupe likiwa na mlango wa kahawia uliowekwa alamu ya taasisi. Kushoto kuna jengo jeupe lenye muundo wa mnara likiongeza haiba ya kifahari na utulivu wa mazingira.

Tangazo linaonyesha huduma ya Sakramenti Takatifu ya maji inayofanyika kuanzia tarehe tano hadi sita mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Mandhari ya tangazo lina kikombe chenye kinywaji chekundu kinachoashiria Divai na kipande cha mkate kinachowakilisha mwili wa Kristo.

Mti mkubwa wenye shina pana umeota kwa miaka mingi. Mizizi yake imeenea kila upande ikijikunja na kujiingisha juu ya ardhi. Majani ya kijani yanatapakaa kwenye matawi mengi yakitoa kivuli chepesi. Sehemu ya mbele ina nyasi na njia ya mawe inayopita karibu na mizizi.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na blu kwa mbali, pembeni kuna bango lililowekwa kati ya nguzo za mbao jeupe na kamba ikiwa na miongozo ya jinsi ya kuingiliana kwa usahihi nakasa ya ufukwe.

Ndani ya pango makundi ya popo wameshikana kwa karibu wakining'inia juu ya ukuta chini ya picha kuna mawe na mmea mdogo wenye majani ya kijani unamea pembeni, maandhari hii inaonyesha makazi ya kiasili na tabia yao ya kupumzika ndani ya mapango.

Gari kubwa la mizigo aina ya Mercedez Benz linaendesha trela ya rangi ya chungwa, kifaa hiki kimeunganishwa vizuri na gari likiwa barabarani karibu na kilima cha udongo. Juu ya nguzo moja kuna paneli ya solar zikionyesha matumizi ya nishati mbadala.

Njia ya mawe imepangwa katikati ya bustani yenye nyasi safi za kijani, ikielekea kwenye kibao cha matangazo kilichosimama mwisho wa njia. Kushoto kuna jengo jeupe lenye mlango wa mviringo na mwavuli mweupe uliosimama ukutani.

Sehemu ya duka ina mavazi au vifaa vya mitindo. Stendi ya kofia ipo katikati ya mviringo, na ina ngazi kadhaa. Rafu za viatu ziko nyuma ya stendi. Mtu mmoja amesimama karibu na rafu za viatu.

Pwani tulivu yenye mchanga laini inaangaliwa na bahari yenye mawimbi madogo yanayogonga taratibu. Anga limejaa mawingu ya kijivu likitoa hisia ya utulivu kabla ya mvua. Mbali kidogo mashua mbili mdogo zinaelea kimya jua ya maji.

Watu wengi wamejaa ufukweni wakifurahia maji na mchanga wa bahari. Baadhi wanaogelea wengine wanatembea kando kando ya pwani huku wengine wakikaa wakipumzika. Mashua kadhaa zipo majini zikielea karibu na eneo la kuogelea.

Tuktuk ya rangi nyeusi ikiwa na alama za manjano na nyekundu ikisafiri kwenye barabara ya jiji yenye miti pembeni na maandishi ya ukutani. Maandhari hii ina uzito wa maisha ya kila siku, harakati, joto la jiji na ari ya watu wa kawaida wanaoendesha maisha yao kwa bidii.

Wanaume wameketi ndani ya jengo yenye madirisha ya mviringo yenye vioo vya rangi wakivaa kanzu nyeupe na vifuli vya kichwa vya kitamaduni. Milango na madirisha yemefunguliwa, mwanga wa asili ukiingia kwa utulivu. Sakafu imefunikwa kwa mkeka na watu wamepangwa kwa mstari wakishiriki ibada.

Chumba chenye kuta za manjano na sehemu ya chini iliyopakwa rangi nyekundu kina mlango wa rangi nyekundu ulio wazi kidogo. Juu ya mlango kuna bango lenye maandishi ya, Prayer Room na chumba cha swala kwa Kiingereza na Kiswahili.

Jiwe la kaburi limechongwa kwa mawe likiwa na kilele cha pembeni tatu juu ya maandishi ya kiarabu yaliyopakwa wino mweusi. Sehemu ya juu ya kaburi imefunikwa kitambaa cha kijani kilichotandikwa kwa heshima.

Gari la trela lenye sehemu tambarare limebeba mizigo mikubwa iliyofunikwa kwa plastiki nyeusi, na kufungwa kwa mikanda ya usalama. Mizigo hio inaonekana kua ya viwandani au ya usafirishaji wa vifaa vizito. Mazingira yanaonyesha shughi za usafiri au uhifadhi wa vifaa vikibwa.

Mandhari ni ya jiji ya pwani yenye mchanganyiko wa maumbile na maendeleo ya kisasa. Maji yanatanda mbele kwa utulivu, mashua moja ikiwa imeegeshwa upande wa kushoto ikifunikwa kidogo na miti ya kijani.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama pamoja kwenye uwanja wa nyasi. Wamevaa sare za michezo zenye maandishi, KDF mbele. Wengine wakiwa na jezi nyeupe zenye mapambo mekundu. Mchezaji mmoja upande wa kushoto amevaa jezi ya kijivu.

Pwani yenye utulivu inaangaziwa na anga lenye mawingu. Mashua moja inaelea katikati ya maji tulivu, mashua ya pili iko mbali kidogo upande wa kulia ikiwa imefichwa sehemu na mwelekeo wa kamera. Hakuna watu, hakuna kelele ni mandhari ya amani.

Gari hili la mizigo linaonekana likiwa limebeba shehena nzito iliyofunikwa kwa turubai ya buluu likiwa limeegeshwa karibu na kituo cha viwandani chenye silo jeupe na miundo ya zege. Mazingira ya saruji na nyaya za umeme huongeza hisia za shughuli za kiufundi.

Mandhari ya mtaa huu wa mjini kina mwitikio wa haraka wa maisha ya kila siku. Moja kwa magari ya kubeba mizigo yaliyo na mapambo ya rangi. TukTuk zilizoandikwa "mashallah" na watu wanaopita kwa kasi.

Mlango mkubwa wa mawe unaoelekea ndani ya jengo la kihistoria limezungukwa na michoro ya nakshi za kiarabu za dhahabu juu ya jiwe la kijivu. Dirisha lililo upande wake lina nyavu za chuma yenye umbo wa mstatili na juu yake kuna maandishi ya kiarabu.

Njia ya mbao yenye uzio mweupe inaelekea kwenye mlango wa jengo lenye paa la nyasi likiwa limeegemezwa na nguzo za rangi hiyo. Upande wa kulia kuna bango lenye maandishi, Restaurant Open, likionyesha kuwa sehemu hiyo inahudumu kwa sasa.

Sehemu ya mazoezi ya nje iliyowekwa kwenye ufukwe wa mchanga, kuna uzito yenye vyuma benchi linaonekana kuchakaa na imechanika nyuma kuna viti, meza vikionyesha uwepo wa sehemu ya biashara ya ufukweni.

Mtu mmoja amesimama kwenye jukwaa akishika kipaza sauti na kitabu. Mandhari ni ya nje na zulia jekundu limewekwa. Watu wengi wamekusanyika wakiwemo waliovaa sare rasmi. Bendera yenye nembo ya idara ya mahakama ya Kenya iko kwenye jukwaa.

Feri imeegeshwa bandarini huku watu wakionekana juu ya staha na karibu na daraja la kupandia. Mandhari ya nyuma ina majengo ya mji yakionyesha kwenye maji tulivu yanayopigwa na mwanga wa jioni.

Ziwa ni tulivu, mashua mbili za mbao, moja ikiwa na abiria waliokaa kimya na nyingine na mtu aliyesimama, zinaelea karibu na mwambao wenye miti ya kijani, zikitengeneza mwonekano wa uridhi wa utamaduni wa usafiri wa maji.

Container la njano limeegeshwa kwenye eneo la kuhifadhi mizigo ikiwa na maandishi na alama mbalimbali. Chini ya mlango wa kulia kuna alama ya tahadhari yenye maandishi, Cautious High Trailer. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafirishaji na uhifathi wa mizigo mizito.

Hii ni gwaride rasmi, la watu waliovaa sare nyeupe. Wakitembea kwa mpangilio mzuri barabarani, wakiwa na bendera zenye rangi za buluu, nyekundu, na njano. Kila mmoja ikiwa na nembo au alama inayowakilisha kundi fulani. Safu ya miti na majani ya kijani pembezoni, inaongeza mvuto wa kipekee.

Watu wamesimama nje karibu na njia ya kurukia ndege, kila mmoja akiwa na mizigo ya kusafiri. Ndege mbili zinaonekana nyuma, moja nyeupe, nyingine nyekundu, zikiwa zimeegeshwa tayari kwa safari au baada ya kutua

Vifaa viwili vyeupe vyenye bomba za chrome vimewekwa juu ya counter ya kahawia zikiwa na vioo vikubwa vinavyoakisi sehemu ya bafuni. Juu ya counter kuna chupa mbili za sabuni na glasi ya kioo. Ukutani kuna rafu ya taulo nyeupe iliyokunjwa vizuri.

Mtoto anakimbia mbele kwenye sakafu akipita karibu na mashine ya kuchezea yenye umbo la basi jekundu. Mwanamume anasukuma toroli la bidhaa, huku mtoto mwingine akimfuata kwa karibu. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango wa duka. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida ndani ya jengo la biashara.

Watu wengi wamekusanyika nje wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni kama vile kanzu na kofia za rangi tofauti wengine wanashikana mikono wakionekana kushiriki katika shughuli ya pamoja yenye mshikamano. Bendera zenye maandishi ya kiarabu zinapepea juu ya umati.

Picha inaonyesha makala ya gazeti la The Standard yenye kichwa History in Kenyan Mosque. Kuna maandishi yanayoelezea historia ya msikiti moja nchini Kenya pamoja na picha mbili zinazoonyesha msikiti huo na mazingira yake.

Mawe makubwa yenye uso mbovu na mashimo madogo, yamepangwa mbele ya bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu safi. Hakuna watu au vitu vingine vinayoonekana, na mandhari yote inaonyesha uzuri wa asili uliounganishwa na usanifu ya kisasa wa mapumziko au bustani ya maji.

Kundi la watu waliovaa sare za kijeshi wakikusanyika chini ya banda la wazi. Katikati yao mtu aliyevalia joho la buluu na kilemba cha muundo wa kipekee, amesimama akionekana kuwa na jukumu la kiroho au heshima maalum.

Bango la chuma limeandikwa maandishi kuhusu kitabu cha dua kilichoandikwa kwa mkono mnamo mwaka wa 1902. Bango hili linaeleza umuhimu wa kihistoria wa kitabu hicho kilichopatikana ndani ya msikiti wa zamani.

Watu wameketi jukwaani kwenye viti vya kifahari nyuma yao kuna bango lenye maandishi, Official Launch of Law Court. Meza ndogo mbele yao zina chupa za maji na feni imewekwa nyuma ya mtu wa kushoto.

Mandhari ya kijani imejaa majani na vichaka vilivyokua kwa wingi, huku jengo la zege jeupe lenye mwinuko likiwa upande wa kushoto. Ukuta mrefu wa rangi nyeupe unaendelea nyuma ukikatizwa na lango jekundu la chuma.

Watu wameketi ndani ya ukumbi mkubwa. Jukwaani watu kadhaa wanatelekeza ibada au sherehe maalum huku walioketi kwenye viti na sakafuni wakifwatilia kwa makini. Maandhari inaonyesha tukio la kidini au la kitamaduni.

Gari la mizigo la 'Mercedez Benz' linaloonekana hapa, limeegeshwa barabarani kwenye mazingira ya vumbi na anga la mawingu yaliyopasuka. Trela yake imefunikwa kwa turubai ya kijani ikidhihirisha usafirishaji wa bidhaa zilizolindwa dhidi ya hali ya hewa.

Ufukwe wenye mchanga mweupe, bahari ya buluu na mitende yenye majani ya kijani. Mashua ndogo yenye tanga jeupe inaelea karibu na mwambao. Anga lina rangi ya samawati na mawingu madogo yaliyosambaa.

Jengo la ibada lina mlango wa mbele ulioandikwa Muyeye Catholic Church na maneno St. Joseph Parish chini yake. Mtu mmoja amesimama mlangoni akitazama nje. Ukuta wa jengo umechorwa kwa rangi nyeupe.

Kontena jeupe limefungwa nyuma ya lori. Upande wa kulia, kuna orodha ya vipimo vya mizigo. Chini ya kontena maandishi yanaonekana pamoja na nembo ya, The Cargo. Mandhari inaonyesha usafirishaji wa kitaalamu, na utaratibu wa kimataifa wa mizigo.

Kituo cha huduma, kimejaa shughuli. Kaunta kadhaa zimeandikwa namba kama vile; kaunta 7 na kaunta 8. Watu wamesimama wakihudumiwa na wahudumu waliovaa sare. Eneo la kusubiri kuna viti, vilivyopangwa kwa wateja walioketi wakisubiri huduma.

Katikati maandamano haya, wanachama wamevaa sare za rangi nyeupe na wanatembea kwa mpangilio dhabiti wakiinua bendera kwa fahari, wengine wakiwa pembeni, katika mashati mekundu kuongeza mvuto wa tukio na huenda ni mashabiki au washiriki wa nyimbo na maombi.

Ukumbi mkubwa wa ndani wenye viti vya rangi vimepangwa kwa safu na ngazi, dari ni ya juu imeundwa na miundwa na miundo ya chuma inayounda paa, kuta za juu zimepambwa kwa mapazia marefu yanayong'inia.

Mashua zimeegeshwa bandarini, maji ni tulivu na anga lina mawingu mepesi kamba na vifaa vipo juu ya madeki na nyuma kuna majengo na miti ya kijani. Mandhari ni tulivu wa pwani.

Majengo ya makuti yamepangwa kwa mstari kando ya ufukwe yakitoa kivuli na mapumziko kwa wageni. Nyuma kuna mitende mingi na uoto wa kijani kibichi unaoashiria mazingira ya kitropiki. Anga lina mawingu mepesi.

Mlango ambao wenye miundo ya kuchongwa kwa ustadi ukisimama kama nembo ya urithi na maarifa. Juu ya mlango kuna alama ya taasisi hiyo, kitabu kilicho wazi kikifuatwa na maandishi ya kiarabu, pamoja na tafsiri ya Kiingereza.

Ufukwe wenye mchanga mweupe na majani ya baharini yaliyosambaa kando ya maji, mawimbi madogo yanagonga taratibu Pwani ikileta utulivu wa bahari. Mashua ndogo mbili zinaelea na nyuma kuna miti na majengo madogo yanayoonekana kama vibanda.

Watu wamekusanyika kwenye uwanja wa wazi, wengine wakiwa wamevalia jezi kofia na mavazi ya kawaida. Mtu mmoja amejifunika kwa bendera ya Kenya, akionyesha uzalendo na furaha. Jezi moja ya Kenya Airways, ikionyesha uhusiano wa tukio la na taifa.

Watu kadhaa wanapita kwenye lango la jengo lenye usanifu wa kisasa. Likiwa na mapambo ya kipekee ya chuma kwenye kuta. Nguzo mbili kubwa zinasimama pembeni mwa mlango, na zulia la kijani linaelekeza ndani. Wengine wamevaa mavazi ya kitamaduni, wengine ya kawaida.

Kwenye mtaro wenye paa la makuti, mtu ameketi kwenye kiti akitazama bahari kwa utulivu. Bahari inaangaza kwa buluu safi na mawingu mepesi yanapita angani. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kitropiki yenye utulivu.

Jukwaa la mbele lina watu watano. Viti vya kijani vimepangwa kwa mpangilio. Ngoma na vifaa vya muziki vimewekwa upande wa kushoto wa jukwaa. Bango kubwa juu lina jina, Mavuno Church Mombasa.

Umati huu mkubwa ndani ya uwanja unafurika kwa nguvu ya tukio maalumu. Pengine ni mechi ya kusisimua, tamasha la kitaifa au mkutano wa kijamii wenye uzito. Watu wamevalia mavazi ya rangi tofauti na wanapeperusha bendera.

Bomba kubwa la chuma linatoka kwenye muundo, mfereji umejengwa kwa kuta za ndege ukizungukwa na uzio wa waya unaonekana nyuma. Mandhari ya nje ina miti na majani ya kijani ikionyesha mazingira ya asili.

Ngazi zinapanda hadi mlango mweusi iliyoko gorofa ya kwanza ya jengo la kihistoria, mtu amesimama mlangoni akionekana kama mgeni au mfanyikazi. Mandhari hii inaonyesha urithi wa kihistoria na umuhimu wa maarifa katika jamii ya pwani.

Jengo lenye muundo wa kisasa linaonekana likiwa kwa mviringo juu likizungukwa na ngazi na madaraja ya viwango mbalimbali. Majani ya mitende na mimea ya tropiki yanapamba sehemu ya mbele na magari machache yameegeshwa karibu na kivuko cha waenda kwa miguu.

Mandhari ya nje inafunua taswira ya mapumziko ya kitropiki yaliyo changanywa na shughuli za siku ya kawaida. Vibanda viwili venye paa la nyasi vinawakilisha muundo wa kienyeji unaozingatia mazingira huku kimoja kikiwa mbele kimezungukwa na ukuta wa mawe.

Majengo ya ghorofa yamejipanga pande zote za barabara kila moja likiwa na muundo wa kipekee. Baadhi yana madirisha yenye mapambo. Magari yameegeshwa kando ya barabara yakiwemo la buluu lenye mstari wa manjano. Watu wawili wanatembea katikati ya barabara.

Lori la blue la 'Mercedes Benz', linavutia trela yenye mashine ya kilimo ambayo inaonekana kuwa komba la kuvuna mazao. Limeegeshwa kwenye barabara ya udongo, chini ya anga lenye mawingu kiasi.

Mandhari inaonekana tulivu bila msongamana wy watu au magari. Anga ni safi na ya buluu ikionyesha hali nzuri ya hewa. Ukutawa nje ni nyeupe na umepambwa kwa mawe na rangi ya udongo.

Jenereta kubwa ya viwandani imesimama juu ya jukwaa la chuma, lenye maandishi ya utambulisho upande wa kulia. Bomba na nyaya zimeunganishwa kwa ustadi zikielekea kwenye sehemu za ndani za mashine . Mandhari inaonyesha mazingira ya kiufundi.

Mashabiki wamejaa kwenye uwanja wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya taifa na kubeba bendera za Kenya kwa fahari. Baadhi wanavaa fulana nyekundu zenye neno Kenya, wakionyesha ari ya kuunga mkono timu au tukio.

Mawimbi yanavuma kwa kasi yakigonga ufukwe ikiacha povu jeupe linalotanda juu ya mchanga wa dhahabu. Miale ya jua inang'aa juu ya maji ikitoa mwanga wa kung'aa unaocheza juu ya uso wa bahari. Mbali kidogo mashua ndogo inaelea kwenye upeo wa macho ikionekana kama kivuli kinachosongea taratibu.

Bustani iliyotunzwa vizuri yenye nyasi za kijani na miti kadhaa inayotoa kivuli. Njia ya mawe inapita katikati ya bustani ikielekea kwenye jengo jeupe lenye paa la makuti na milango ya duara. Milango na madirisha mengine yana vifuniko vya mbao.

Mandhari ya ufukweni ina utulivu. Mawingu yaliyotanda angani yanaongeza hali ya kutafakari, huku maji ya bahari yakigonga pwani polepole. Nyayo kwenye mchanga zinaashiria uwepo wa watu waliopita.

Jukwaa la kanisa limepambwa kwa vyombo vya muziki huku watu watatu wakiwa wamesimama juu yake. Wawili wanaimba kwa kutumia vipaza sauti na mmoja anazungumza moja kwa moja na hadhira. Upande wa kushoto kuna mpiga kinanda na kulia kuna mpiga ngoma.

Gari moshi, yenye mistari ya njano na nyekundu, imesimama kwenye jukwaa la kituo cha kisasa cha reli. Miundo ya paa kubwa yenye nguzo nyeupe inafunika sehemu ya abiria, ikitoa kivuli na ulinzi dhidi ya hali ya hewa.

Barabara moja ya kawaida imegeuka kuwa kivutio cha pekee gari likiwa mbele huku nyuma limepambwa na ndege kwenye maandishi, Tecno pembeni maandhari hii inachanganya teknolojia na maisha ya kila siku ya mjini

Mawimbi meupe yanabiringika polepole juu ya mchanga wa dhahabu laini yakitoa sauti ya utulivu isioskika. Sehemu ya mbele imejaa alama za miguu na mipasuko hafifu ya mchanga ikionyesha shughuli za awali au matembezi ya watu.

Watu wawili wamesimama nje ya jengo la udongo lililoandikwa, "Grace Pefa Church Victory". Muundo wake wa kawaida, kuta za udongo na paa la mbao unaonyesha ustahimilivu wa jamii na imani inayoendelea.

Pwani tulivu yenye mawimbi madogo inaonyesha watu wawili wakishughulika kimya. Mmoja akiinama karibu na maji, mwingine akitembea taratibu kando ya mchanga. Taswira hii inaeleza utulivu wa asili, shughuli za binadamu na uzuri wa mazingira ya pwani.

Mtu aliyevaa shati la mistari na kofia yenye mapambo amesimama ndani ya msikiti akiwa ameelekea mbele, kushoto kuna milango ya mbao yenye pande mbili za vioo na katikati kuna nguzo nyeupe inayotenganisha sehemu za ukuta.

Mashua ya mbao imebeba watu wanne juu ya maji tulivu mmoja amesimama akitumia mti mrefu kuisukuma huku wengine watatu wameketi kwa utulivu. Mwambao wa nyuma umefunikwa na mti wa kijani na majengo ya kienyeji.

Mandhari ina ganda moja la bahari lililolala juu ya mchanga laini, karibu na povu la maji. Rangi zake nyekundu yenye madoadoa meupe zinatoa mvuto wa kisanii wa maumbile.

Kundi lenye mchanganyiko ya wanaume na wanawake linatembea kwenye barabara, wakiwa wamevalia mavazi meupe na wakibeba bendera. Mandhari ina miti na nyaya za umeme upande wa nyuma.

Maji tulivu yanangaa chini ya mwanga wa asili. Mashua kadhaa zimeegeshwa kando ya ufukwe. Watu wawili wamesimama ufukweni wakitazama mashua kwa utulivu. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya burudani, utulivu na uzuri wa asili unaovutia kwa mapumziko au safari fupi ya maji.

Mtu mmoja anatembea kuelekea baharini kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe akiwa amevaa mavazi ya kuogelea yenye rangi angavu. Mawimbi madogo yanagusa ufukwe kwa upole ikionyesha utulivu kwa mandhari. Picha hii huonyesha furaha ya mapumziko na uzuri wa mazingira ya kitropiki.

Majengo ya zamani yamejengwa juu ya miamba kando ya pwani, ikiwa yamezungukwa na miti na vichaka vilivyokua kwa wingi. Chini ya miamba takataka mbali mbali kama chupa za plastiki na vipande vya plastiki vimesambaa kando ya maji, vikionyesha athari ya uchafuzi wa mazingira.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari madogo ya abiria, matatu zenye rangi za kuvutia pamoja na tuktuk zilizobaki na nyingine zikitembea taratibu. Upande wa kulia kuna jengo lililoandikwa, Sifa Plaza kwa maandishi makubwa.

Nyayo zimetandazwa kwenye mchanga wa pwani, zikielekea moja kwa moja kuelekea baharini. Mawimbi madogo yanakaribia ukingo wa pwani. Mandhari yote inatoa hisia ya utulivu.

Duka hili limejaa haiba na rangi. Samani za mbao zilizochafuliwa kwa rangi nyeupe huongeza mandhari ya kitropiki na ya kuvutia, huku kila kona ikionekana kuwa na hadithi yake. Ni mahali pa kufikiria safari ya mgeni aliyekuja kutafuta zawadi ya kipekee.

Tukio ni rasmi, mwanamke aliyevalia joho jekundu na jeusi lenye mapambo meupe amesimama nyuma na kipasa sauti kwenye jukwa lenye nembo ya Republic, na alama ya ngao inayo metameta kama jua. Anainua Bibilia kwa mkono wake wa kushoto.

Dereva amevaa shati ya mistari mekundu na nyeusi akiwa amekaa mbele akiendesha barabarani. Viti vya abiria vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya giza na paa lina mapambo ya kawaida.

Bango la matangazo linaonyesha mavazi ya kisasa ya wanaume. Kuna sehemu sita za mviringo wa pembe sita, kila mmoja ikionyehsa mashati, tai na suti za kuvutia kwa hafla mbalimbali. Mandhari inaonyesha ubora wa mtindo wa hali ya juu.

Kwenye ufukwe wa bahari kuna jengo dogo lenye paa la makuti likitumika kama mgahawa wa wazi. Viti vya mbao na meza vimepangwa nje kwa ajili ya wageni huku viti vya plastiki vikiwa wimewekwa pembeni. Bango la mbele ina maandishi. Mandhari inaonyesha sehemu ya mapuziko ya pwani.

Mtu amevaa joho jeusi na kilemba chekundu, akitembea mbele ya jengo la kihistoria. Ukuta mweupe umechakaa kwa wakati, ukiwa na taa za kale zilizowekwa ukutani. Mlango wa mbao una michoro ya kipekee, na upande wa kulia kuna bango. Mandhari hii inaonyesha urithi wa kitamaduni.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na majani yaliyotapakaa, yakionyesha athari za mawimbi ya hivi karibuni. Kati ya mchanga kuna nguzo moja ya mbao iliyosimama wima, na upande wa kulia kuna muundo wa mbao na kamba uliofunikwa kwa sehemu.

Pwani yenye mchanga mweupe inapakana na maji ya bahari ya rangi, yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Majengo ya kifahari yamejengwa karibu na ufukwe, baadhi yakiwa na mabwawa ya kuogelea na bustani la kijani. Mandhari ya juu inaonyesha mpangilio wa makazi na hoteli.

Rafu ya duka imepambwa kwa mito mikubwa ya Super Form Luxury Fiber Pillows yenye rangi nyeupe na nembo ya chapa maarufu. Bango la matangazo limeandikwa kwa ujasiri, Exceptional Quality Priced Just Right.

Nguzo nyeupe imesimama upande wa kushoto ikifuatwa na uzio wa chuma unaoelekea kwenye mandhari ya kitropiki. Mimea ya kijani kibichi imejaa mbele ikifuatwa na minazi mirefu inayotikizwa na upepo wa baharini. Bahari yenye mawimbi madogo inaangaza chini ya anga ya buluu safi.

Mwonekano kutoka ndani ya jengo kupitia dirisha kubwa unaonyesha ndege kubwa nyeupe yenye mkia mwekundu ikiwa imesimama kwenye lami ya uwanja wa ndege. Watu wachache wapo karibu na gari la mizigo lipo upande wa kushoto. Mandhari ya nyuma ina nyasi, miti, na anga lenye mawingu.

Mandhari ni ya mapumziko yaliyojaa utulivu. Ufukwe wa mchanga laini ukiwa na viti vya kustarehe vilivyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia vikikingwa na miavuli ya paa za nyasi, mchanganyiko wa rangi ya samawati na kahawa huleta mvuto wa kitalii.

Barabarani, msururu wa malori makubwa unasonga taratibu. La mbele ni la mafuta likiwa na maandishi ya, Petroleum, upande wake likibeba mizigo ya dhamani unaoendesha uchumi. Nyuma yake, kontena kubwa limefungwa vizuri likisafirisha bidhaa zisizojulikana.

Mtu aliyevaa fulana ya usalama yenye nembo na maandishi anampa kitambulisho mtu aliyevaa shati ya mistari ya buluu. Pembeni yao mtu wa tatu aliyevaa shati jeupe anatazama kwa makini, wote wamesimama karibu na kaunta yenye dirisha.

Sanamu ya mungu kihindi imewekwa juu ya kipande cha mti, ikiwa na nyoka aliyezunguka. Nazi imepandwa juu ya matofali, ndani yake kuna vijiti vya ubani vinavyotoa moshi hafifu. Taa ya mafuta imewashwa ikitoa mwanga wa dhahabu mbele ya madhahabu.

Mandhari ya duka la rejareja lenye mpangilio mzuri. Kushoto kuna rafu zilizojaa vifaa vya jikoni kama birika na bidhaa zilizofungashwa kwa masanduku. Kulia kuna rekodi ya kuonyesha soksi mbali mbali zilizoning'inizwa kwa mtindo unaovutia.

Eneo la nje limapambwa kwa mawe ya kupitikia, likizungukwa na miti na mimea ya kijanikibichi. Juu kuna pazia nyeupe zilizoning'inizwa zikitoa kivuli cha kupendeza kama dari la sherehe. Nyuma kuna miundo ya mapambo meupe na sehemu za kukaa zikionyesha maandalizi ya tukio maalum kama harusi.

Bango la Kopa Kabana Beach Bar and Restaurant limechorwa kwa rangi angavu likiwa na picha ya kikombe cha kinywaji, samaki aliye kwenye sahani na matunda mbali mbali. Nyuma kuna mchoro wa mtende na bahari ukionyesha mandhari ya tropiki. Bahari halisi inaonekana nyuma ya bango pamoja na mashua ndogo.

Mawimbi madogo yanagonga taratibu ufukwe wa bahari ikirudisha mawanga ya jua linalozama. Anga limejaa mawingu yenye rangi za waridi, machungwa na kijivu, yakichanganyika kwa uzuri na mwangaza wa jioni.

Watu wanatembea kuelekea lango la kuingia Malindi Airport, baadhi wakivuta mizigo yao. Juu ya jengo, limeandikwa, Karibu Malindi, likiwakaribisha wageni kwa lugha ya Kiswahili. Neno Malindi limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya paa.

Mandhari ya kitropiki yenye mimea mingi ya kijani kibichi na miti ya minazi imejitokeza kwa uzuri sehemu ya mbele kuna bango lililoandikwa, Diamond's Leisure Beach And Golf Resort Sea Turtle Nest Relocation Site kwa ushirikiano na, Diani Title Watch.

Ufukwe wa bahari, kuna mchanga ambapo una mashua kadhaa za mbao, nyingine zimepakwa rangi ya buluu. Manthari ya nyuma ina miti na uote wa asili, ikiwemo mitende. Kuna kibanda kilichojengwa kwa mbao na makuti, huenda ni sehemu ya kupumzikia au kuhifadhi vifaa.

Pwani tulivu inaenea mbele, mchanga mweupe ukikumbatiwa na mawingu madogo ya bahari yenye rangi ya samawati na kijani kibichi mbali kidogo, mashua ndogo inaelea kimya juu ya maji. Anga ina mawingu machache ikitoa mwangaza wa wastani.

Meza kadhaa, zimepangwa ndani ya mkahawa wenye paa la makuti. Huku watu wakiketi wakifurahia mandhari ya bahari. Dirisha kubwa linafunguka moja kwa moja kuelekea baharini, likitoa mwangaza wa asili na upepo mwanana. Nje kuna viti vilivyowekwa chini ya kivuli cha paa.

Minara mirefu zinainuka juu ya jengo la msikiti lenye rangi ya kijani na nyeupe zikiwa na mapambo ya kipekee kwenye kuta na madirisha. Barabara ya udongo inapita mbele ya msikiti ikiwa na alama za ujenzi unaoendelea.

Daraja refu linavuka juu ya maji likiunganisha sehemi mbili za jiji. Magari yanapita kwa kasi yakionyesha shughuli nyingi za usafiri. Maji chini ya daraja ina rangi ya kijani na bluu yakionyesha kina tofauti. Majengo ya miji yameenea hadi mbali.

Kundi la watu linacheza ngoma ya kitamaduni katika eneo la wazi. Wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali baadhi wakiwa na mashati ya rangi ya chungwa na sketi za blue . Wanashika vifaa vya kitamaduni kama vile manyoya.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za buluu zenye maandishi Bandari FC na nembo ya timu pamoja na jina la mdhamini. Wachezaji wamesimama karibu wakionekana kusherekea labda baada ya kufunga bao au kushinda mechi.

Malori mawili makubwa yamegeshwa pembeni katika eneo la wazi, kina moja likiwa na shehena kwa turubai ya kijani, lori la kishoto lina nambari la usajili mbele kuna godoro la mbao na miundo yachuma iliyotawanyika.

Maandhari tulivu ya pwani yenye mchanga laini upande wa mbele na mahari tulivu inayoonyesha hadi mbali. Anga ni yamawingu kiasi huku buluu ikionekana kidogo. Kuna mashua ndogo inayozunguka upande wa kulia wa picha.

Mlango wa kasri la mawe uliozeeka unaonekana kusimama imara chini ya anga ya blue angavu. Ukuta wake mrefu umechubuka ukionyesha historia ndefu na athari za hali ya hewa. Juu ya nlango kuna bango la mstatili.

Jukwaa la mbao limeinuliwa likiwa na mchoro wa glasi ya kinywaji na sahani ya chakula. Nyuma yake, kuna mitende, vichaka na vibanda vya makuti huku mashua ikionekana kwenye mchanga. Mandhari hii huonyesha mazingira ya pwani yenye utulivu yanayovutia kwa mapumziko ya kijamii na burudani.

Mtaa wenye maduka madogo yaliyopangwa kando ya barabara, kila moja ikiwa na milango wa rangi tofauti na paa za mabati, mbele ya maduka kuna nguo, mikoba na bidhaa nyingine zikiwa zimeekwa kwa ajili ya kuuza.

Mandhari hii inaonyesha garimoshi yenye rangi nyekundu na nyeupe ikiwa kwenye reli. Kifaa hiki kimewekwa vizuri kwenye njia zake zikiwa sambamba na nyingine zinazoonekana mbele. Anga limefunikwa na mawingu kiasi likitoa mvuto wa safari ya mchana au alasiri iliyo na utulivu.

Mnara wa taa unasimama katikati ya kijani kibichi ukizungukwa na mitende inayotikisa kwa upepo wa pwani. Bahari ya buluu kwa nyuma inabiringika kwa utulivu ikikamilisha maandhari ya kitropiki.

Makaburi haya yamepambwa kwa mawe meupeya kumbukumbu yakiwa yamezungukwa na uziwa mweupe. Katikati kuna kibanda kidogo chenye paa la nyasi na msalaba juu yake. Mitende na mimea mingine inazunguka eneo hilo likitoa hali ya utulivu.

Sehemu ya ndani ya jengo yenye lango kubwa la mviringo lenye ncha kali juu, likiwa katikati ya ukuta mweupe. Juu kuna saa ya ukutani yenye umbo la pembe sita, uso mweupe na nambari nyeusi. Chini kuna pambo cha kisanii.

Ukuta mweupe umejaa maandishi ya kiarabu na kingereza. Mbele yake kuna ua wa kijani uliojipanga vizuri na njia ya reli ikipita kwa karibu ikiashiria uhusiano wa kipekee kati ya ibaada na mwendo wa kila siku.

Mikono miwili imepambwa kwa mchoro wa hina, wenye muundo wa maua, mistari ya kijiometri na mapambo ya kitamaduni, yanayoenea hadi kwenye vidole na vifundo. Mikono imeelekezwa chini, ikionyesha nyuma ya viganja wazi.

Mtu amesimama ufukoni akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni nguo ya buluu iliyofungwa mwilini nyekundu chini na shuka nyekundu na nyeusi kiunoni, mikufu na bangili nyingi za rangi mbalimbali zinabamba shingo na mikono zikionyesha uridhi wa jamii.

Njia ya changarawe inapinda taratibu katikati ya uoto mnene miti mirefu ikiinamisha matawi yake. Majani ya kijani kibichi yanang`aa na mwangaza chini ya mwangaza hafifu ya mawingu. mnazi mmoja ulio kwenye pembe ya kushoto unasimama mrefu zaidi ya wote.

Mtu aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa, koti jeusi, ameinua mkono wake juu kwa ishara ya tisitizo mandhari iliyoonyeshwa mkutano wa adhari au tamko la kisiasa likiwa na ushiriki wa vyombo vya habari na wafuasi.

Mandhari ya ufukweni, ambapo mtu mmoja anakimbia kando ya bahari. Ufukwe umejaa majani ya baharini yaliyosambaa, na upande mmoja kuna utulivu. Huku mwingine ukiwa na miti ya minazi na uoto mnene.

Mawimbi madogo yanagonga fukwe kwa utulivu, huku mwanga wa jua linalozama ukitawala anga kwa rangi za dhahabu na machungwa. Mawingu meusi yanapita juu ikichanganyika na yale mepesi yaliyoangaziwa na mwanga wa jioni.

Mtu mmoja anatembea ufukweni akiwa amevaa kaptura nyekundu na anabeba kitu cheupe mkononi. Maji ya bahari yanabadilika kutoka kijani hafifu karibu na mchanga, hadi buluu iliyokolea upande wa mbali. Ufukwe umejaa mabaki, ukionyesha mandhari ya asili isiyosafishwa.

Sehemu ya ndani ya kituo cha usafiri inaonekana kama uwanja wa ndege wa eneo la Pwani. Viti vyekundu vimepangwa kwa mistari kwenye sehemu ya kusubiri, huku matangazo ya kiutawala yakining'inia juu, likiwemo bango linalosema, Karibu Amu Tamu.

Gari la abiria la njano na kahawia limeegeshwa barabarani likiwa na maandishi makubwa ya, Babylon kwenye kioo cha mbele pamoja na nembo ya, Adidas. Kuna tuktuk ya buluu na majengo kadhaa yanayonekana kwa mbali. Mandhari inaonesha maisha ya kwaida mjini.

Watu kadhaa wamekusanyika kuzunguka meza yenye kitambaa chekundu, wakifurahia chakula cha pamoja. Wengi wao wamevaa mavazi meupe, wengine wakiwa na kofia za kitamaduni. Mandhari ni ya nje karibu na uzio wa chuma la jengo.

Mwanga wa asili unatiririka kutoka juu ya pango kubwa la mawe ukiguza sakafu ya miamba iliyo pasuka na kijito kinachopita taratibu katikati. Ngazi ya mbao imejipinda hadi juu ya mlango wa pango ikiwa imezungukwa na kijani cha mimea inayojikokota kuelekea mwangaza.

Uwanja umejaa mashabiki waliovaa rangi za kijani na nyeupe, hali ya shangwe na mshikamano imeshika kazi, mbele kuna mtu aliyeshikilia kifaa kubwa ya rangi ya kijani labda ikiwa ishara ya timu tamaduni au utambulisho wa kipekee.

Watu kadhaa wamesimama kuzunguka meza wakishiriki katika mchakato wa usajili au uhakiki wa nyaraka, mtu mmoja ameketi amevaa shati jeupe lenye mapambo mekundu wakishughulikia karatasi wengine wameshika nyaraka wakizungumza nae.

Ukuta wa mawe wenye mipasuko na mashimo madogo umefunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Mizabibu mirefu imening'inia kutoka juu ikichanganyika na majani mapana yanayochipuka kutoka chini. Sehemu ya chini ya ukuta imejaa mimea yenye majani marefu.

Mtu amesimama nyuma ya kipaza sauti akiwa amevaa vazi la rangi mbali mbali lenye muundo wa kitamaduni na shanga za manjano shingoni. Nyuma yake kuna mabango mawili, moja lina nembo ya jamuhuri ya Kenya, lingine lina maandishi yanaonekana kwa sehemu.

Mto mkubwa wenye vivuko viwili vya maji vinavyosafirisha watu na magari kutoka upande mmoja hadi mwingine, nyuma kuna majengo na mabango makubwa ya matangazo inaangazia ya kawaida ya wakaazi wa mji wa pwani.

Mandhari ni ya ufukwe wa bahari kwenye mti mmoja wa mnazi uliopinda kwa kipekee ukiwa na maji ya kijani juu, mchanga wa ufukweni ni wa rangi ya mwangaza ingawa kuna takataka kidogo zilizotapakaa nyuma kuna minazi.

Gari kubwa la mizigo limefunguliwa nyuma, magurudumu makubwa na sehemu za mitambo zikionyesha uzito wa kazi inayofanyika. Mtu aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa, amesimama karibu akifuatilia kwa makini mchakato wa upakiaji.

Watu kadhaa wamesimama pamoja wakiwa wamevalia mavazi rasmi, yanayoashiria tukio la kitaaluma au la serikali. Mtu wa kushoto ameshika jalada la kijani lenye maandishi ya dhahabu. Pembeni yake, mtu mwingine ameshika kijitabu kilichofungwa kikiwa na jalada la rangi nyingi na muundo wa kisasa.

Barabara imejaa shughuli, mgari madogo yamepita. Jengo refu limeinuka. Madirisha mengi yameonekana na alama za biashara zimebandikwa. Watu wachache wanatembea, anga lina mawingu.

Msikiti una minara mirefu. Moja ikiwa na kifuniko cha kijani juu kinachoashiria ujenzi unao endelea. Dirisha za miviringo zimetandazwa kwenye ukuta zikiwa na mapambo ya usanifu wa Kiislamu.

Bahari kubwa yenye mawimbi madogo imeenea hadi upeo wa macho ikigonga ufukwe wa mchanga mweupe. Majengo machache yanaonekana mbali kidogo ikipakana na ukanda wa pwani. Jicho limepita kwenye maji ya buluu hadi kwenye ardhi ya rangi ya kahawia.

Njia ya kati imetandikwa kwa kitambaa cheupe, pembeni ikiwa na mapambo ya maua safi na waridi waliotawanyika juu ya sakafu. Viti vimepangwa kwa usawa pande zote mbili vikielekea kwenye madhabahu yenye jukwaa dogo yenye kitambaa cha kijani kilichofungwa kwenye mimbari.

Ni sehemu ya kihistoria mahali ambapo sanaa, biashara ndogo na utamaduni unaungana. Mtu anayepita akiwa amevaa mavazi yenye mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, anaongeza uhai wa binadamu ndani ya mazingira hii ya kisanii.

Mandhari ya kijijini yenye nyumba ya jadi. Mbele ya nyumba kuna magogo kadhaa yaliopangwa ardhini. Mtu amevalia shati la buluu na kofia amesimama upende wa kushoto akiwa ameangalia mbali. Nyuma ya nyumba kuna miti yenye majani mabichi.

Kando ya barabara ya vumbi, miche midogo imepangwa kwa safu ndani ya vyombo vya plastiki ikiunda bustani ya muda yenye mvuto wa kilimo hai. Nyuma yake kuna hema la turubai lililoshikiliwa na nguzo za mbao ikitoa kivuli cha kazi kwa mfanyakazi au mnunuzi anayepita.

Barabara pana yenye njia kadhaa imejengwa kwa lami laini, ikiwa na vizuizi vya zege katikati vinavyotenganisha mwelekeo wa magari. Mwendo wa barabara unapinda taratibu kuelekea kushoto, huku taa za barabarani zikiwa zimepangwa kwa mstari kila upande.

Njia ya matofali imepinda katikati ya bustani yenye mimea mingi. Mitende imesimama, majani makubwa yameenea, uzio wa mbao umejengwa nyuma. Paa la makuti limeonekana juu likionyesha kuwa picha imepigwa kutoka ndani ya kibanda. Mandhari imetulia, mazingira yamependeza, mpangilio umezingatiwa na bustani imetunzwa kwa umakini.

Mashua ya kienyeji ya mbao, ikiwa na kivuli cha mistari ya bluu na nyeupe. Kifaa hicho kinaelea juu ya maji tulivu na angavu. Mtu mmoja ameketi ndani, amevaa fulana nyeupe na kaptura. Kuna injini iliyofungwa nyuma ya mashua.

Mashua kubwa ya mbao imeegeshwa majini, juu yake kuna turubai ya kijani iliyofunika sehemu kubwa, pembeni vyombo vidogo vimeegemea ardhini vikiwa vimepakwa rangi tofauti. Bahari ni tulivu, anga ni safi na mazingira yanaonyesha shughuli za ufukweni zenye mpangilio.

Mti mkubwa umeegemea upande wa kushoto ukiwa mbele ya ukuta wa mawe uliofunikwa na majani ya kijani. Ardhi imefunikwa na nyasi na mawe. Mandhari inaonyesha sehemu ya mapumziko ya nje.

Basi kubwa la kijani limeegeshwa kando ya barabara ya jiji likiwa na maandishi makubwa cool kwenye kioo cha mbele. Pembeni kuna gari jeupe na watu wachache wamesimama karibu wakionekana wakishughulika na shughuli za kila siku.

Barabara ya mji imezungukwa na majengo meupe yenye usanifu wa kipekee. Kulia kuna mnara mrefu wa mviringo, wenye madirisha madogo na kilele cha ncha. Kushoto jengo lenye madirisha ya mviringo lina lango lililopambwa na maua mekundu. Watu kadhaa wanatembea, mmoja akiwa na begi jekundu.

Fukwe ya mchanga mweupe inaenea mbele ikiwa na alama za nyayo na vipande vidogo vya taka asilia. Mawimbi madogo yanagonga taratibu ukingo wa bahari ikitoa sauti ya utulivu. Mbali kidogo mashua ndogo inaelea juu ya maji.